Duka la nguo, iliyoandikwa Classic Collection. Ndani ya duka hii kuna safu ya mannequin yaliyopangwa likionyesha nguo mbalimbali za wanawake zenye rangi tofauti, ikiwemo, nyekundu, machungwa, samawati , zambarau, kijani na mifumo mbalimbali.

Duka la nguo liitwalo Zoya likiwa na nguo mbalimbali zikiwemo jeans na jaketi ndani na kwenye madirisha ya duka. Kuna vibao vya matangazo ndani ya duka vinaashiria mitindo ya nguo.

Duka la mti kubwa inapendeza. Imetengenezwa vizuri. Iko na rangi nyeupe. Inang'aa sana. Kuna sehemu ambayo yamepanga vitu na kuuza, viatu ya kila aina na rangi nyeusi nyeupe, vya wababa na wazee. Pia kuna miwani ya bei tofauti ya wasichana na vijana,

Shati la watu aina tofauti kama vile wasichana, wamama, vijana na wazee yanameremeta. Inauzwa chini ya mti mrefu yenye kivuli na hewa safi. Ziko na rangi nzuri nyeusi nyeupe, nyekundu, samawati na pia za watoto wadogo kando. Wanawauzia wapita njia.

Duka kubwa la mtu, ina rangi nyeupe imetengenezwa na cement taa mingi yanawakwa, nguo imeweza kupangwa kwa utaratibu, koti la wanaume ni ya kijani, samawati, nyeusi yako sehemu moja. Kwingine imesanywa vizuri na kuwekwa kwa karatasi kwa makini.

Duka kubwa la mti imeweza kutengenezwa vizuri kwa makini na utaratibu. Wamepaka rangi ya kupendeza ndani. Imejengwa kwa simiti. Taa zinawaka. Nguo inauzwa ni ya aina tofauti, ya wanawake, wanaume, vijana, na watoto. Imewekwa juu na chini kwa hanger .

Duka la mtu ni kubwa na nzuri, ikona vitu mingi. Imetengenezwa na simiti ambayo imepakwa rangi nyeupe. Kuna meza ndani, shati ya aina tofauti ya wazee, watoto na vijana, ana rangi nyekundu, samawati, nyeusi, kijani, imechorwa mstari katikati. Imepangwa na kukunjwa kwa makini.

Ndani ya duka la vifaa labda duka la miwani au vitu. Kuna rafu zilizojaa miwani ya jua na vifaa vingine kama pete na shanga. Kwenye kuta kuna mapambo ya matangazo, yenye picha za watu waliovalia vifaa hivyo na pia kuna anwani ya Tovuti.

Duka kubwa la mtu limepangwa vizuri, taa mingi zimewaka. Linauza shati la wanaume za rangi zote kama; nyekundu, nyeusi, samawati, kijani pia wanawake nyeupe. Kuna begi ya aina yote zimejaa, za watoto zimewekwa pamoja na kizingatia.

Maegesho ya magari au ukumbi ambapo kuna magari mengi yaliyopangwa baadhi yakiwa mekundu, meupe na ya rangi ya chungwa. Kuna watu wengi wanaotembea na kutazama magari hayo na sehemu ya sakafu ni ya nyekundu.

Duka la mtu kubwa ni la ghorofa. Imetengenezwa kwa chuma na simiti. Dirisha ni ya glasi. Yako na rangi nyeupe ambayo inafanya ing'ae sana. Magari pia iko ndani yamewekwa mafuta na mwanaume mwenye suti nyeusi, mwingine anamwangalia mkono mfukoni.

Gari ambayo imetengenezwa na chuma kila pahali iko na rangi nyekundu na nyeusi kwenye kiketi, yanakaa iliharibika na kuweza kuachwa hivo. Kuna mtu hapo kando amesimama huku anaangalia akiliguza, ni mwanaume.

Shamba lenye miti mingi mirefu limejaa maua na hewa safi, likileta mandhari tulivu. Chini yake kuna gari nzuri ya rangi ya nyeusi, ikiwa na tairi, mbele na nyuma, imeegeshwa kwenye nyasi zenye kijani. Mtu amesimama nyuma ya gari

Magari matatu yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi huku kukiwa na miti mingi nyuma yao, yakionyesha mazingira ya kiasili pamoja na ukusaji wa mazingira katika eneo hilo.

Miti mirefu na fupi ni ya miba ambayo inaleta kivuli na hewa safi, iko kwa shamba la mtu ambapo kuna magari mengi aina tofauti yako chini yake yenye rangi nyeusi, nyeupe na samawati imesimamishwa huku ikiwa inangaa na kumeremeta sana.

Gari inakaa nzuri kubwa na inameremeta, imeweza kusimama na kufunguliwa mlango yake. Ndani kuna vitu mingi, viketi mbili mbele na nyuma yana rangi nyeupe sana na mshipi nyekundu pia nyeusi. Kando kuna lori ya samawati na tairi mrefu.

Magari ya kila aina imesimamama imara. Ina rangi tofauti, kuna nyeupe, nyeusi, nyekundu, samawati, kijani na ni safi. Inaonekana ni ya kuuza, iko ndani. Kando kuna ukuta ya simiti na chuma mrefu ambayo inapeleka umeme. Watu wamesimama kwa mbali huku wanaangalia.

Usiku wa manane kwa duka la mtu wa mjini imetengeneza vizuri kwa kuandikwa na rangi nyeupe ambaye taa inawaka ndani ya ghorofa na chuma gari iko mbele imesimama ya nyeusi na nyekundu glasi kwenye kioo lake inakaa poa na kurembeshwa

Gari nzuri la mtu limesimama pekee. Ina rangi nyeusi, taa nne mbele. Nyuma kuna nyumba nyeupe ya gorofa, lami la kijivu. Juu kuna mawingu ya samawati, yanakaa poa na pia mwangaza ambayo inafanya iwe mchana. Yameandikwa neno...

Lori kubwa lililobuniwa kusafirisha gari mengi wakati mmoja likiwa na sehemu za juu, chini ya kupakia, yakiwa yamepangwa kwa usalama kwenye sta zake mbalimbali. Kando ya jumba moja, watu wawili wamesimama.

Soko au duka la vyakula lenye bidhaa mbalimbali. Kuna magunia na vikapu vilivyojaa tangawizi au mizizi mingine pamoja na mifumo mingine yenye bidhaa tofauti.

Duka au kibanda chenye bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na sendi kukiwa na vitu kama vile shanga, vifunguo na labda bidha nyingine ndogo ndogo au za ufundi.

Soko lenye bidhaa mbalimbali katika sehemu ya mbele. Kuna mayai mengi yaliyopangwa kwenye trei za rangi tofauti tofauti .Nyuma ya mayai, kuna magunia yaliyojaa bidhaa.

Soko la viatu ambapo kuna viatu mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu na masanduku. Baadhi yao zingine vimepangwa kwa jozi na vingine viko juu ya masanduku ya viatu. Mandhari yanaonekana kuwa ni na watu na bidhaa nyingine nyuma ikionyesha shughuli za soko.

Watu wameketi chini ya miti ili wapate hewa mzuri na kivuli. Mwanaume mmoja ameshika begi na iko na vyombo ndani, huku wengine wakitengeza vitu vya mchongo vya aina tofauti kama vile mfano wa uso, ndovu, chui, simba , ng'ombe na inapendeza na kuvutia wapita njia.

Soko ndogo la mti umeweza kugonga vizuri kwa utaratibu sokoni. Wanauza vitu vya aina tofauti kama vile viatu vya watoto, wazee, vijana, nguo ya wamama, wamebandika kando kwa mbao. Amerembesha sana kuna mwanaume ameinua moja ili aweze kujipima.

Soko lina watu wengi sana na tofauti. Wanaume kwa wanawake. Mvulana mmoja amevaa kofia nyekundu amewekelea sweta begani, kptura nyeusi .Ameshika nguo nyingi akitembea na kuuza huku wengine ni wapita njia, wanunuzi na wauzaji ambao wametengeneza duka lao vizuri.

Mandhari ya juu ya soko lenye shughuli nyingi au eneo la biashara. Watu wengi wanatembea kati ya vibanda wakionyesha shughuli nyingi za kibiashara. Majengo mengine yako nyuma na pembeni ya soko.

Jengo la ghorofa ambalo linauzwa. Kwenye lango kuu la jengo hilo kuna bango dogo lenye maandishi for sale . Linauzwa likionyesha kuwa mali hii inapatikana kwa ununuzi.

Nyumba kubwa ya mtu yenye ghorofa na rumu. kunaonekana yanatengenezwa bado na simiti, mbao, chuma na mchanga. Hawajamaliza kujenga wamewachia katikati. Chini Kuna lingine ya mabati inakaa imechapa sana. mawingu ya samawati na nyeupe yako juu.

Jijini kuna nyumba kubwa refu nzuri ya ghorofa yenye rangi nyeupe. Imetengenezwa na simiti. Yana dirisha nyingi ya glasi kuonyesha watu hukaa ndani. Juu yako chuma imeekelewa. Kando Iko waya ya stima ambayo inapeleka umeme ndani. Mawingu ni ya simiti.

Vyumba vya aina tofauti yanavutia sana ni ya ghorofa, na rangi nyeupe yako na glasi na dirisha ya samawati sawa na mawingu. Miti mingi na refu ziko kando inaleta kivuli na hewa. Ukuta ni ya simiti. Upande wa kushoto kuna boma lingine la mti. Chini imejaa mdogo.

Kijijini kuna nyumba mzuri inapendeza, ni kubwa na ghorofa, imetengenezwa kwa simiti, ukuta pia imezingira boma hilo, ina dirisha mingi ya glasi, miti iko nje kubwa inaleta hewa na kivuli kando. Kuna lingine inafanana kama hiyo, kuna posti ya stima inapeleka moto ndani.

Nyumba ya watu wa kukomboesha mbili zimejengwa vizuri na rangi ya samawati. Kando kuna zingine mrefu zimezingirwa na mabati kuzuia wezi kwenye boma. Mawingu yako yanaonekana na zinang'aa na kumeremeta ili kupendeza wapita njia.

Jengo refu la kisasa, la ghorofa, na lina balconies nyingi, likiwa na muundo wa kisasa, na limezungukwa na miti nyingi, likiashiria kuwa, kuna utulivu na mazingira ya kisasa.

Nyumba kubwa la mtu limetengenezwa vizuri na simiti mpya ya chuma, ni ya ghorofa. Kando kuna miti mirefu inayoleta kivuli na hewa safi. Yako na ukuta katikati jijini, ako na majirani. Posta ambayo inapeleka moto ndani ili watu waweze kupata mwangaza.

Ndani ya duka kubwa ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za mafuta au vinywaji upande wa kushoto na paketi nyingi za vyakula au bidhaa nyingine zilizopangwa vizuri kwenye rafu za kati na kulia.

Ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mengine zinaonekana kuwa sabuni au bidhaa za kusafisha zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Njia ya kati ya rafu inaonekana kuwa safi na wazi.

Duka kubwa la mtu imejengwa kwa simiti na chuma juu. Taa zinawaka kwa wingi. Imepangwa vitu ndani kama maziwa, sabuni, chocolate ,omo, mafuta kwa utaratibu na makini. Kuna watu wamesimama wakingoja wateja na koti ambayo inafanana. Mama ametoka kununua na long'i nyeusi.

Duka kubwa limepangwa vizuri ina taa mingi na imepakwa rangi nyeupe ndani kuna vitu vya aina tofauti kama majani maziwa chokoleti, unga ngano. Watu wamo ndani wengine mbele wanangoja wateja waje mwanawake ako katikati amevalia kitambaa kichwani huku ameshika chuma mkononi.

Duka kubwa la mtu imepangwa vizuri kwa utaratibu na makini kuna vitu vya aina mingi kama maziwa chokoleti pombe unga marashi soda tofauti kreti imejaa ndani ni ya rangi nyeupe taa zinawaka kuna machuma ambaye inashikilia vinywaji hizo ni vyakula pekee.

Duka kubwa limetengenezwa vizuri sana na wanauza vyakula vya aina tofauti kama soda, mkate, maziwa, omo, mafuta ya kujipaka na ya kupika. Watu wamesimama katikati, mmoja ameshikilia kiuno, mwingine anainama kutoa kitu huku akiwa ameweka kikundi na wote ni wanawake. Taa zinawaka.